Hili ni rundo la viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo vya wanaume na wanawake na watoto vilivyo tandazwa chini kwenye eneo linaloonekana kama soko la wazi. Viatu hivyo katika hali tofauti tofauti, baadhi vikiwa vipya na vingine vikiwa vimetumika. Vitu vingine visio vyaelekea vizuri lakini picha ni ya mazingira ya biashara.

Hili ni chumba ya maonesho ya magari ya kifahari kutokana muonekano wa magari. Magari mengi mapya yenye rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu na nyekundu yamepangwa ndani ya chumba kikumbwa. Kuna kiti na meza ya wateja kusubiri.

Hili ni gari la habiria. Hili ni gari aina ya Toyota ambayo asiligiwa limeegeshwa nje. Lina rangi ya feata na lina nambari ya usajili. Inaonekana kuwa katika hali nzuri na inaonekana kama gari za hiri wa umma, pia inaweza kuwa ni la kibinafsi.

Huu ni mtaa wa shughuli mingi unaonekana kuwa ni kama eneo la biashara. Kuna duka na vibanda vingi vilivyo pangwa kando ya barabara yenye udongo. Watu wamekaa kwenye viti mbali mbali na kuna bidhaa mbali mbali zinazouzwa kama vile bandia na bidhaa za saluni. Vitu vingine za nyumba baadhi ya majengo yamepakwa rangi angao. Mazingira yanaashiria maisha ya kila siku katika eneo lenye biasha ndogo ndogo.

hawa ni wateja watatu wanawake wawili na mwanaume moja waki hudumiwa kwa counter za mpesa couters hizo zimeandikwa tellers 3, teller4 na teller 5, ikionyesha kuwa ni kituo cha huduma za mpesa ama huduma zinazo fanana na hizo, rangi za kijani na nyeupe zinatawala zikiashiria chama ya safaricom mpesa nchini Kenya.

Hili ni soko lenye matunda na shughuli nyingi, kuna aina mbalimbali za matunda iliyopangwa kwa uangalifu, unaweza kuona chungwa ,parachichi ,maembe, ndizi ,tufaa, paipai na matunda mengine. Wauzaji wamekaa nyuma ya bidhaa zao ili kuhudumia wateja na kupanda matunda. Mazingira yanaonesha kuna bidhaa nyingi sokoni.

Hapa ni mbele ya duka ndogo, wakala wa huduma wa simu. Kinachoonekana huduma za airtel top up kama inavyoonekana kwenye bango. Kuna watu wawili wamesimama mlangoni. Mmoja avevaa shati nyekundu na kaptura nyekundu akiangalia ndani ya duka na mwingine amevaa shati la rangi ya mchanga na shati ya buluu akiangalia upande wa kulia. Mlango wa duka una grill ya chuma, unaweza kufungwa. Hii inaonekana kua ni eneo la shughuli ndogo za biashara.

Hili ni duka la viatu labda sokoni, likiwa zimejaa sanda nyingi zilizitengezwa kwa mkono. Sanda hizi zimetundikwa kwenye ukuta, zikionyesha rangi na miundo tofauti. Mtu mmoja anaonekana kutoka nyuma, amevaa shati nyeupe na jeans akichagua akiangalia sanda hizo. Hali inaashiria biashara ndogo.

Hili ni gari jeupe likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo refu la ghorofa. Gari hilo lina namba ya usajili. Mlango wa kando wa basi hili liko wazi. Kuna taa za jengo na za gari zinazotoa mwangaza hafifu katika hiki.

Hili ni eneo la maonyesho la magari nyingi ya kifahari aina ya Mercedes Benz, juu ya magari hayo kuna bango kubwa lililoandikwa Mercedes Center Ltd,malengo ya Mercedes Benz inaashiria kuwa ni kituo cha mauzo ya magari ya Mercedes Benz, magari yalipangwa vizuri, yanaonekana kuwa yamefana tofauti ya Mercedes Benz.

Hili ni rundo la nguo zilizokusanywa pamoja zikiwa zimetapakaa chini na zimesongwa na kipande kikubwa cha mti. Inawezekana ni eneo la soko la wazi la mitumba. Nguo zilizopangwa ni vibae vibae. Nyuma kunaonekana nguo zingine zikining'inia zikionyesha kuwa ni mahali pa kuuzia.

Ni gari jeupe, inaonekana kama saa ikiwa limeegeshwa ndani ya jengo kubwa ambalo linafanana na chumba cha maonyesho ya magari, gari lina rimu vetaza na madirisha yaliyotiwa giza. Kuna maandishi na nembo ye yenye namba 3.7 karibu na gurudumu la mbele.

Hili ni eneo la duka la mboga. Katikati, kuna ndizi mbichi nyingi zilizo simikwa wima ndani ya ndoo mbili zikionyesha wingi wa bidhaa. Kwa nyuma, kuna aina mingi ya mazao kama vile vitunguu, viazi vitamu na mimea mingine iliyotandikwa. Mazingira yanaonekana kua ya kawaida kwa soko la ndani na kuna vitu vingine vya soko vilivyowekwa pembeni.

Hizi ni magari tatu ya Maceddez Benz G-wagon yakiwa yameegeshwa kando ya barabara, gari lililo mbele zaidi upande wa kushoto lina rangi nyeusi na yale mengine mawili nyuma yanaonekana kua na rangi nyeupe. Zote zinaonekana zikiwa katika hali nzuri. Anga linaonekana kuwa wazi na kuna nguzo za taa kwa mbali. Kuna alama za barabara nyeupe na nyeusi chini.

Hilli ni rundo la matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa vizuri, zikionyesha rangi nyingi na tofauti. Kwa mbele kuna chungu vikubwa za nyanya, nyekundu na pilipili hoho za majani. Katikati kuna kikapa cha blue chenye mbaazi. Kwa nyuma kuna vitunguu vyekundu pilipili hoho za kijani na tango na aina nyingine za mboga. Hii inaweza kuwa imepikwa sokoni ambapo bidhaa zote zikiwa zinauzwa.

Hili ni chumba cha maonyesho cha magari, magari kadhaa ya aina tofauti na rangi tofauti yamepangwa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa, anayeingiza wa kutosha, magari yanaonekana pamoja na nyeupe, nyekundu, dhahabu na giza. Sakafu inaonekana kungaa ikionyesha mazingira safi na ya kisasa, kitu kikubwa kwa nyuma kinaonyesha mazingira ya nje.

Hili ni duka la matunda amabpo ndizi za ina mbalimbali zikiwa zimeiva, zimening'inizwa kutoka kwenye paa, chini yake kuna rundo kubwa la nyaya nyekundu, zikonyesha uwepo wa mazoa mengine pia, mazingira yanaonekana kuwa ya kiasili na soko la wazi.

Hili ni gari jeupe. Linaonekana kua Sienta au Hatchback ndogo, likiwa limeegeshwa nje na namba ya usajili wa Kenya, kwenye sahani yake ya mbele. Gari linaonekana kua katika hali nzuri na limepakiwa katika kando ya barabara. Mandhari ya nyuma inaonyesha majani.

Hili ni eneo la wazi lenye nyasi, lililo zungukwa na miti mirefu na aina kama hio, magari matatu yamekaa tu kwenye nyasi yakionyesha kuwa hili ni eneo linaeza kutumika kama sehemu ya maegezo ya magari kwa muda, hema nyeupe zinaonekana zikionyesha kuwa kuna tukio ama sherehe inayo endelea, anag linaonekana wazi na jua linaangaza.

Hii ni noti ya Kenya ya zamani kabla pesa za Kenya zibadilishwe, upande wa juu unaonyesha picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta pamoja na nembo ya benki kuu ya Kenya na tarehe, upande wa chini wa noti unaonyesha jengo la bunge la Kenya, hii ni noti la mia tano.

Hili ni trela kubwa iliyoundwa kubeba magari, ikiwa na magari matatu yaliyopakiwa juu yake, magari mawili yenye rangi nyeupe na nyeusi. Yapo kwenye ghorofa ya juu, na jingine jeupe liko kwenye ghorofa la chini. Trela hii hutumiwa kusafirisha magari mengi kwa wakati moja, na inaonekana kuwa imepakiwa na magari mapya. Mandhari ya nyuma inaonyesha eneo wazi, labda uwanja wa kupakia na maegesho.

Huyu ni mwanaume ambaye anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha kupimia kuenda kwenye bilauri ndogo ya manjano. Yupo mbele ya mashini mbili za kuuza maziwa zinazo onekana kua na nembo ya Fresh Milk na Milk ATM. Kuna bilauri kadhaa zenye ramgi mbali mbali chini ya mashini hizo. Mwanaume amevaa shati jeupe na anaonekana kua katika mazingira ya duka ya kuuza maziwa.

Hii ni safu ndefu ya magari meupe yaliyopangwa vizuri kwenye eneo la kuegesha magari , magari yote yanafanana kwa mfumo na rangi zikiashiria labda ni magari mapya kutoka kwa muuzaji , rangi la bluu lenye mawingu linaonekana juu likipa hii mwanga mzuri. Hii inaweza kuwa ni maonyesho ya magari ama ni eneo la kuegesha magari ya kampuni.

Hili ni tangazo la kampuni la Mayfair Insurance likilenga contractors all risks . Tangazo linaonyesha mjenzi mwenye furaha, amevaa kofia ngumu ya ujenzi akitabasamu na mikono ikiwa imekunjwa. Ujumbe mkuu ni for blue print to reality . Wanakinga miradi ya ujenzi toka mwanzo hadi mwisho.

Hii ni sehemu ya nje ya duka inayoitwa Sunny Forex Bureau, kwenye dirisha la duka kuna vibandiko vinavyo onyesha huduma mbalimbali zinazo tolewa ikiwemo Mpesa, Moneygram na western union. Hii inaashiria kuwa ni mahali ambayo hutoa huduma za kubadilisha fedha za kigeni na uhamasisho wa pesa ndani ya duka hiyo kuonekana kuna mtu.

Hili ni soko la matunda na mboga ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, tunaona ndizi zilizo komaa zikininginia, nyanya, mahindi, viazi na karoti pamoja na mboga nyingine za majani na matunda, mwuzaji anaonekana upande wa kulia, soko linaonekana kuwa ni soko la wazi ikiwa na baa la mabati.

Hili ni kibanda cha kuuza viatu vingi, hasa haina ya sandak zenye mapambo ya shanga, vimetandikwa na kupangwa kwa wingi. Viatu hivi inaonekana kuwa vya asili na vinauzwa kwenye meza. Kushoto ukionekana kushugulikia na bidhaa akiangalia viatu inaonekana inashughuli nyingi.

Hili ni duka la biashara linatoa kadha wa kadha wa huduma za kifedha, lenye mabango yanayoonyesha M-pesa na Equity Ageny .Mwanamke mmoja amesimama mbele ya duka akionekana akifanya shughuli fulani. Dika lenyewe lina mlango wazi linaloonekana kua sehemu ya jengo refu ya kibiashara.

Hili ni rundo la noti za shilingi za elfu moja za Kenya. Noti hizi zimepangwa kwa mtindo wa na zimeshikiliwa na mkono mmoja. Zinaonekana mpya na zikionyesha chapa cha thamani kubwa ya fedha. Hizi ni noti mpya za Kenya

Hii ni aina mbalimbali za viazi na mizizi. Labda viazi vitamu na viazi viku. Zikiuzwa sokoni. Zimepangwa kwenye vikapu na ndoo za rangi tofauti, zikionyesha wingi wa mazao. Hii inaashiria mazingira ya shughuli ndani ya duka la mboga ambapo bidhaa za kilimo zinauzwa.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti kidogo akitengeneza na akiuza bidhaa za mikono. Amezungukwa na aina mbalimbali za mapambo na vitu vya sanali vilivyo tengenezwa kwa mikono kama vile shanga, vikuko na labda mikopa, vilivyo ning'inia na kuonyesha inaonekana hili ni duka la bidhaa za mikono na soko la ufundi.

Hili ni duka chenye mlango la chuma la kijani lililoandikwa M-PESA kwa herufi kubwa nyeupe, likionyesha kuwa ni wakala wa huduma za M-PESA. Mbele ya kibanda hicho kuna udongo na tope, ikionyesha labda ni eneo la ujenzi. Mtu mmoja anaonekana akipita karibu na kibanda hicho. Juu ya kibanda kuna paa la rangi ya blue .

Hili ni soko la wazi au la kibiashara au eneo la kuhifadhi ambapo makreti mingi yamejaa nyanya yamewekwa chini, mbele mwanaume mmoja amekuja kuchagua na kupanga nyanya hizo watu wengine wana magari wanaonekana wakiagana ikionyesha hili shughuli ni la kibiashara.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli mingi, kuna watu wengi, baadhi yao wakiuza bidhaa mbali mbali kama vile matunda na mboga, ambazo zimepangwa chini eneo linaonekana kuwa chafu na lenye machubu likionyesha ni kaa ilinyesha mvua hivi karibuni, hili ni kama soko la bidhaa za kilimo.

Hili ni duka ndogo barabarani, amabcho kunatambulika kwa rangi yake ya kijani kibichi, kuna tangazo na mabandiko yaliyobandikwa kwa sehemu za fremu za duka, baadhi yakiashiria huduma za pesa pia, mbele yake duka kuna chupa za maji zilizo pangwa chini, hili duka linaoneakana kuwa na chaka zilizo tapakaa.

Hii ni safu ya magari mapya ya kisasa yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio mzuri, magari hayo yana rangi tofauti tofauti ikiwemo, nyeusi, machungwa na nyeupe. Yanaonekana kuwa na muundo wa kifahari huenda ni maonyesho ya magari au sehemu ya uuzaji na maegesho ya magari mapya.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari ya samawati ikionyesha nembo ya Thunderbird ilio wekwa upande wa mbele. Gari lina rangi ya bluu isio kolea na kuna sehemu za zinazo onekana kama pengo ya uigazaji hewa na fremu ya kiota mbele. Kiota mbele kina akisha madari.

Hile ni lori la kubebea magari lenye rangi ya machungwa likiwa limebeba magari kadha mingi .Lori hili ni la gorofa mbili za kubeba magari. Magari yote yamebebwa yanaonekana ni ya abiria. Lori limeegeshwa kando ya barabara na kuna miti kwa nyuma. Inaonekana kwamba hili lori liko safarini.

Hili ni duka la biashara la kawaida yenye alama ya huduma ya mpesa inayoneka wazi kwa wima kwenye upande kuna friji nyekundu hapo ya kokola karibu na alama hiyo, mbele ya duka kuonyesha eneo ya shuguli ya biashara ndogo.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli mingi, lilojaa matunda na mamboga. Mbele kabisaa kuna mwanamke ameketi nyuma ya meza iliyojaa bidhaa, akionekana akichambua na kuandaa mboga za kijani kibichi, nyuma yake soko linaendelea na bidhaa mbali mbali kama viazi vitunguu na matunda ya machungwa yaliyopangwa kwenye makreti, inatoa taswira ya hali ya soko la kawaida.

Hili ni kundi la bidhaa zilizopangwa vizuri nje ya duka. Rundo kubwa zaidi, upande wa kulia unaonekena kuwa paketi za nepi na bidhaa nyingine za usafi wa mtoto zikiwa zimepangwa kwa urefu. Upande wa kushoto kuna rundo zingine za pakiti za rangi mbalimbali . Kuna counta na mlango wa hakika na juu kuna bango la kijani kibichi. Maandishi M-pesa yanaonekana.

Hii ni kigari cha kuuzia chakula chenye mwavuli mkubwa wa rangi ya blue kigari hicho kimeegeshwa kando ya barabara, mbele ya maduka inayouza nguo na bidhaa nyinginezo. Gari ndogo jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa nyuma ya kigari na picha inaashiria mazingira ya biashara ndogo.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa barabarani lori hili linaa magari mawili yaliyopangwa juu yake huku gari la juu likionekana wazi. Barabara inaonekana kuwa na njia nyingi na mandhari ya wazi mbali kidogo kuna magari mengine yakieenda upande ule ule.

Hili ni duka la maziwa liitwalo Mount Kenya Milk depot, duka hilo lina rangi ya buluu na lina mabango yenye nembo ya mlima Kenya na picha za bidhaa za maziwa, mlango ya duka imefunguliwa na inaonekana kuna bidhaa mbalimbali za maziwa ndani, juu ya duka kuna bango kubwa lenye jina la duka, inaonekana ni duka la kuuza maziwa na bidhaa zake.

Hili ni duka dogo lenye rangi ya blue iliyokolea lililokuwa wazi, kwenye mlango ya duka kuna maneno ya Mpesa yaliyoandikwa kwa herufi kubwa kuashiria kuwa ni duka linaloweza huduma za kifedha kama vile Mpesa, ndani ya duka kuna rafu zilizojaa picha mbalimbali nje ya mbele ya duka iliyofunikwa matofali ya kubebea njia.

Hili ni duka la kiufundi wa mikono likiwa na bidhaa nyingi ziliyopangwa kwa ajili ya kuuza. Upande wa kulia kuna shanga na mikufu ya rangi mbali mbali iliyoning'inia, na pia kuna mifuko iliyotengenezwa kwa mikono. Muundo wa duka unaonekena kuwa ya mbao na paa la bati inaonekana kama sehemu inayouza bidhaa za kitamaduni.

Hili ni duka la kubadilisha fedha na kutuma pesa, liitwalo J unction Forex and Money Remittance. Duka hili linatoa huduma mbalimbali za ubadilishaji wa pesa kama inavyoonekana kutoka kwenye mpapango ya Western Union, MoneyGram, M-Pesa na Ria Money Transfer yaliyoonyeshwa mlangoni na kwenye kuta zake.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo kubwa la kabichi zilizotawanyika chini. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya biashara katika hili eneo na kuna miundo ya muda ya vibanda. Chini kuna takataka zilizotawanyika zikionyesha kuwa eneo hilo lina shughuli nyingi za kibiashara.

Hili ni rundo la noti za shilingi mia moja za Kenya za zamani zikiwa na picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta. Noti hizi zina maandishi rangi kuu ya Kenya na shilingi mia moja.

Hii ni safu ndefu ya magari ya kifahari, hasaa Mercedes Benz, yaliyo pakiwa kando ya barabara yenye wanatembea kwa miguu, iliyotengenezwa kwa matofali ya rangi ya kahawia. Magari mengi ni meusi na meupe na yamepakiwa mfululizo. Kwa nyuma kuna majengo marefu, mbali yakiwa na ghorofa.

Hili ni chumba kidogo cha kuuza matunda ambacho kimefunikwa na turubai. Juu ya meza kuna rundo kubwa la matunda mbalimbali kama vile machungwa na matunda mengine. Ndizi zimetundikwa juu na kuna masanduku ya plastiki yenye matunda mengine chini. Eneo linaonekana kuwa ni soko la wazi kando ya barabara.

Hii ni noti mpya ya shilingi ya elfu moja ya Kenya na maandishi Banki Kuu ya Kenya na shilingi elfu moja. Pia ina picha ya sanamu ya mwanaume aliyeketi ambaye ni alikuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni sehemu iliyojaa samaki waliokaushwa na kukaangwa, wakiwa wamepangwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni, kuna aina mbalimbali za samaki, wengi wao wakiwa wamekatwa umbo zima na wengine wamekatwa vipande. Inaonekana hili ni soko la samaki ambapo bidhaa hizo zinauzwa.

Hii ni maonyesho makubwa ya magari ndani ya jengo. Kuna magari mengi ya aina tofauti ikiwemo Safs na sedans, zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuonyeshwa. Watu wengi wamekusanyika wakitazama magari haya, wakitembea kwenye njia mbalimbali zilizojengwa. Huku sehemu ya chini ya ikionyesha sulieti chekundu. Taa nyingi zimewashwa juu ya magari ili kuzifanya zionekane vizuri.

Hii ni eneo ya maegesho ya magari ikiwa na safu za magari yaliopangwa. Mbele kuna magari mengine yakiwemo SUV na nyuma kuna magari mengine juu. labda kwenye karakana ya magari. Juu ya jengo hili kuna bango kubwa la matangazo la Jack Daniel Wiskey lenye ujumbe Jack lives here . Chini kuna anwani ya tovuti ikionyesha kuwa ikionyesha kuwa ni duka la kuuza magari.

Huu ni mkono wa mtu akiwa ameshikilia noti mpya za kenya. Hizi ni noti zilizosunduliwa juzi wakati pesa za kenya zilibadilishwa naona kuna jina limeandikwa kenya, kuna michoro na pesa hili linarangi la kuvutia, hii ni pesa yenye dhamana kubwa sana katika nchi la Kenya.

Hili ni kabati iliyojaa nguo na vitambaa mbalimbali, upande wa kushoto wa kabati kuna vitambaa iliyokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa. Na pia ziliwekwa kwenye rafu katikati ya mabati kuna kundi la kijani kibichi iliyopangwa na lenye muundo wa kiasili hii ni labda ya biashara ya nguo.

Hili ni rundo la viatu vya aina mbali mbali, ikiwemo viatu vya michezo vikiwa vimepangwa na kutundikwa kwa wingi. Huenda hili ni duka la viatu, lenye sehemu ya kuhifadhi viatu vingi, si viatu zinauzwa kwa ajili ya watu, ili mwenyewe anaeza kupata pesa ya matumizi kwa kila siku.

Hii ni skeli ya ubadilishaji wa fedha unaoonyesha sarafu mbalimbali na bei zaoza kununua na kuuza, kwa mfano dola ya marekani inauzwa kwa 138 na kuuzwa kwa 144, pauni ya uingereza Euro unauzwa na kununuliwa.

Hili ni rundo la viatu aina mbalimbali, vingi vikiwa kama sandali, vikiwa vimewekwa juu ya meza. Viatu hivi vina rangi tofauti tofauti kama vile buluu, jani, zambarau, pinki na kahawia. Vinaonekana kuuzwa sokoni, hili ni duka la wazi.

Hili ni duka ndogo barabarani, ina mlango wa chuma wenye rangi ya kijani kimbichi. Inauza bidhaa mbali mbali, kunazo bidhaa zinazoonekana zimepakiwa kwenye rafu ndani ya duka. Juu ya duka kuna ishara ya maandishi New Generation. Kando ya duka kuna mtu aliyevaa nguo za buluu, akionekana akihudumia na kufanya kazi ndani ya duka.

Hili ni soko na wazi lenye shuguli nyingi watu kadhaa wanaonekana wakichagua na kuuza nguo zilizokirundika kwenye meza na vitanda, nyuma kuna maduka madogo na visimba vyenye nguo nyingi zilizoninginia kuashiria kuwa mahali panauza mavazi, mazingira yaonekana kuwa na pilka pilka za kawida sokoni

Hili ni gari ambalo linaonekana kuwa basi ndogo, likiwa limeegeshwa chini ya sehemu ilyofunikwa na kibanda chenye mundo wa kisasa. gari hilo lina rangi la nyeupe na stika ya manjano ya school na kwenye mlango wake nyuma. Nyuma ya gari kuna kuta zenye michoro mistari ya rangi na kuna pipa ya taka ya kuchakata mazingira inaonyesha ni mahali pa kupakia.

Hili ni rafu ya duka iliyojaa na kujazwa maziwa na vinywaji vingine. Kuna katoni, za chuma na vikombe na maziwa ya ladhaa. Baadhi yake yakiwa na mapicha za matunda. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu mbalimbali kuonyesha kua ni duka za bidhaa ya vyakula na vinywaji.

Hili ni eneo lililojaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu ndefu na ratiba. Magari hayo yanaonekana kuwa ni aina mbalimbali. Nyuma ya eneo la kuegesha magari, kuna majengo ya viwanda na ghala, na miundo mbinu mingine ya viwandani, kuashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa kiwanda cha kutengeneza magari. Magari inaonyesha shughuli kubwa ya kibiashara na uzalishaji.

Hili ni eneo la soko labda soko la mtumba , ambalo nguo mingi zimewekwa chini na zingine zimeninginia. Kuna watu kadhaa wakiwemo wanunuzi na wauzaji wakipita kwenye njia nyembamba. Eneo inaonyesha kua imejaa shughuli za kibiashara.

Hili ni lori la kubeba magari likiwa limepakia magari tofauti. Kuna magari matano yanayoonekana wazi. Kuna gari moja ndogo ya kubeba abiria. Lori hilo linaonekana iko barabarani au kwenye maegezo.

Hii ni mayai yaliyopangwa kwenye vikae maalum, vikiwa vimewekwa kwenye kikapu ndefu kuna vikaa mingi vya arafu kama vile nyekundu, manjano na blue kila kikae kina mayai kadhaa. Inaonekana kama ni sehemu ya duka linaonekana la kuhifadhi na kuuza mayai.

Hili ni gari dogo ya abiria ambalo linaonekanakuwa Toyota Hiace lililoegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye lami. Basi hilo lina rangi ya fedha na lina bodi nyeusi. Nyuma yake kuna jengo kubwa lenye taa zinazowaka, likionyesha kuwa ni tukio la biashara la kuuza magari.

Hii ni safu ya magari aina ya mbali mbali yakiwa yameegeshwa nje kwa eneo la magari ya kisasa yenye rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyepesi. Anga la buluu na mawingu nyepesi inaonekana ikiongeza uzuri wa picha.

Hili ni jengo la kisasa, linaweza kuwa jengo la biashara likiwa na kioo kingi upande wa mbele. Kuna magari kadhaa yalioko yameegeshwa mbele ya jengo hili. Anga linaonekana kuwa wazi na samawati. Magari yaliopangwa yaonekana kuwa yanauzwa.

Hii ni noti ya shilingi ya elfu moja yenye maandishi benki kuu ya Kenya kwenye noti hiyo Kuna picha ya jengo la KICC na mandhari mengine ya jiji la Nairobi Noti hii Ina namba elfu moja pande zote mbili.

Hili ni duka la maziwa liitwalo Kieni Dairy Products Limited . Na nembo ya High Bridge . Duka hili linaonekana kuwa dogo na limejengwa kwa mabati. Na kuna ishara ya Milk Shop juu ya mlango. Juu ya jengo kuna bango kubwa lenye jina la duka na picha ya ng'ombe. Mtu mmoja anaonekana akitoka dukani akiwa ameshika chupa juu.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi, likiwa limejaa watu wengi na wapitanjia mbali mbali. Kuna meza na vibanda vingi vilivyojaa matunda , mboga na vitu vingine. Baadhi ya wanabiashara wanatumia miavuli kujikinga na jua. Nyuma ya soko kuna majengo mengi yaliyojengwa kwa karibu, kuashiria eneo kwa ajili ya watu

Huu ni mlango wa duka inachoonekana kua wakala wa Mpesa . Huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu nchini Kenya. Mlango unarangi ya kijani kibichi na neno Mpesa, limeandikwa wazi wazi wima juu yake. Ndani ya duka kuna kabati ya kuonyesha bidhaa. Mazingira yanaashiria kua ni biashara ndogo.